Nyumba ambayo imejengwa na matofali ya mawe. Iko na mlango ambayo imefungwa. Kando yake, kuna machuma zimesimamishwa. Kuna kisima ya maji ambayo iko na kitu cheusi kimesimama juu, kuna maua ya kijani kando yake.

Watu wawili wamevaa makofia za rangi nyekundu na sare za rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na ya kijani, masuruali zao zimeandikwa Kenya na rangi nyeupe wakiwa na baiskeli ambayo iko na rangi nyeusi, nyekundu, na nyeupe, kando yao kuna matawi ya kijani kibichi.

Nyumba ya bamati yenye iko na rangi ya udhurungi hafifu, ikiwa na vioo. Imejengwa na mawe, kuna nyasi, mti ambao umeangushwa chini. Kando, kuna maua ya rangi ya kijani.

Viti ambazo ni za mabati zingine ni za chuma na mbao zimesimamishewa ni kwa darasa kuna dirisha ambayo iko na kitambaa cha rangi ya udhurungi ,kuna dirisha ambazo ziko na machuma na kuna kitu ambacho kibao kiko kando yake cha rangi nyeupe na ukuta ni rangi.

Mtu amevaa kofia nyeusi. Amevalia tishati imeandikwa "Kenya". Ameshikilia machuma. Ako kwa maji. Huko nyuma kuna miti ambayo ni ya kijani. Maji imemwagika mwagika.

Vitambaa, meza, kompyuta, viti, machuma, ukuta, viti za rangi nyeupe.

Wakimbizaji wakiwa wamevaa sare imeandikwa kenya mwingine amevalia kofia yenye iko na rangi ya kijani na wengine wanafuata nyuma mmoja akiwa ameinua mikono.

Watu wanakaa kusimamia machuma hawana mguu moja moja. Wako na mpira wanacheza na wako na sare ambazo ziko na rangi tofauti tofauti. Nyuma yao kuna ukuta. Kuna miti ya rangi ya kibichi.

Mtu ameshika kitabu kwa mkono. Watu wawili wamekalia juu ya farasi kwa hiyo kitabu kumeandikwa nyota ya kiswahili. Mtu mmoja mwenye amevalia farasi, amevalia nguo ya kijani mwingine amevalia nguo ya samawati.

Nyumba kubwa, ingine inaonekana nyuma yake ambayo iko na rangi ambayo ni ya kahawia. Kuna mti kubwa ambao umesimama unakaa kukauka kuna mamiti mingi zingine ambazo ziko zimesimama ziko na majana ya kijani kuna maua mbele na kuna mlango ambayo uko na umefunguliwa, kuna madirisha.

Viti za rangi ya blue , meza, nyumba, milango na machuma ambazo zinaonekana na chini ni rangi ya kijivu na rangi ya zawadi.

Wachezaji wakiwa wamevalia sare nyeusi, nyekundu na nyeupe wakiwa wamebeba machuma, wengine wakiwa wamesimamia mguu mmoja wakiwa na mipira mbele yao. Kuna ukuta nyuma yao na miti ya majani.

Mtu ambaye amevalia vazi limeandikwa Kenya la rangi nyekundu na maandishi nyeupe ametabasamu ameacha mkono wake mmoja wazi titi likionekana sakafuni kuna rangi nyekundu kuna manyumba zenye mabati ya rangi ya mchanga na miti ya kijani iki.

Watu wamesimamia machuma, miguu yao ikiwa imebaa uko juu, kuna mpira ambayo wanajaribu kucheza, mtu mwingine akiwa amesimama amewatasama. Mti ambao uko hapo karibu uko na kijani kibiji, kuna nyumba ambayo iko na mabati ya udhurungi.

Watu wengi wenye wamevalia baiskeli wakiwa wamesimama wengine wamekaa wakiwa wamevalia vazi ya rangi nyekundu na nyeupe wakiwa wameshikilia bendera. Kuna mmoja kando yao mwenye anatabasamu huku akiinua macho yake.

Chuma ambazo hutumika kuchezea mipira zikiwa zimepakwa rangi nyekundu na nyeupe miti ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imesimama kuna mlango ambayo ni ya chuma iko kando yao kuna nyumba ambazo zinaonekana kwa umbali zikiwa na rangi ya majani.

Nyumba ambayo iko na mabati rangi ya mchanga. Nyasi ya rangi ya kijani. Kuna miti kando, kuna mlango kubwa ambayo imepakwa rangi nyeusi. Kuna mandizi, kuna ukuta wa matofali.

Mtu mmoja amevalia nguo imeandikwa Kenya, amevalia kofia nyeusi ametabasamu , amebeba kakitu kameandikwa, Qualified Paris 2024 .

Mtu ambaye amevalia vazi nyeusi na nyeupe. Ako na miwani ameiwekelea juu ya kichwa ambayo iko na rangi ya blue . Ako ameinua vidole zake viwili juu. Amekalia chuma.

Watu wawili mmoja akiwa amevalia vazi ya kijani na nyeupe, mwingine vazi ya nyekundu na nyeupe, wakiwa wanacheza mpira wameshika machuma kwa mkono, wamesimamia mguu moja kando kuna ukuta wa mawe na miti ya kijani.

Nyumba ambayo iko na mabati ya rangi ya udongo. Kuna kengine kadogo kamejengwa juu yake . Hii nyumba iko na dirisha ambayo iko na machuma ya rangi ya kijani. Milango moja imefunguliwa na mlango ingine umefungwa.

Kitabu kimechorwa watoto watatu wakiwa wanacheza wawili mmoja akiwa amevalia vazi ya rangi ya samawati mwingine rangi ya zambarau mwingine rangi ya manjano na bluu akiwa katikati anacheza wawili wakiwa wameshikilia kamba kando Yao....

Vitabu za aina rangi moja zimeekelewa juu ya meza ziko na maandishi juu, kuna vitu zimechorwa kwa hizo mavitabu, kuna kitu cheusi ambacho kimeekelewa chini sakafuni.

Watu wawili mmoja akiwa amevalia sare nyekundu na nyeusi na juu ni ya kijani na imeandikwa Kenya mwingine kando yake ambaye ni mumama akiwa wameshikilia bendera ya Kenya, nyuma kuna ukuta wa rangi nyeupe wakiwa wametabasamu.

Watu ambao wako na sare ya rangi nyeupe, nyeusi, ya kijani, ya buluu na wengine wakiwa wamekalia magurudumu, wengine wakiwa wamesimama wanatabasamu.

Nyumba imejengwa na mawe. Iko na mlango ya chuma ya rangi nyekundu. Kuna chuma imesimamishwa ya rangi nyeusi. Kuna maua imepandwa ya kijani.

Kitambaa nyekundu, rangi tofauti tofauti, kuna saa ambayo imeandikwa juu, iko na rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi ya bluu, kuna maandishi ambayo yameandikwa kando kando ya hiki kitamba.

Mama ambaye ameshuka nywele yake akiwa amevalia sare nyekundu na nyeusi na viatu nyekundu amekalia juu ya kiti cheusi akiwa ametazama kando. Kando yake kuna chuma na vitu ambazo ziko kwa mfirigo za rangi nyekundu, ingine ya buluu, ingine ya kijani.

Mlango wa rangi ya hudhurungi, ikiwa karatasi imebandikwa kwa mlango, iko na maandishi nyeusi, maandishi ikiwa imeandikwa kemia na bayolojia. Chini yake kuna kitu ambacho kimechorwa.

Mtu ambaye amevalia kofia nyeupe na vazi nyeusi, amekalia baiskeli ambayo ikona rangi nyeusi na rangi ya kijani. Kuna miti kando yake ya kijani kibichi . Anaendesha baiskeli .

Nyumba ya mabati ya rangi ya udongo, fara na farasi amechorwa kwa ukuta, gazeli kuna wanyama ambao wamechorwa kwa ukuta, maua imepandwa ikizingira.

Televisheni, nyumba, viti, meza, kuna kompyuta, kuna karatasi ya kujipanguzia, kuna mlango ambao haujafungwa, kando yake kuna ninii ya stima na kuna kakitabu kamewekelewa juu ya kabati.

Mtu ambaye amekaa hana miguu ako na mfano wa miguu ambo umevalia viatu fimbo kando yake amekalia kiti ambacho ni cha manjano amevalia nguo nyekundu kando ni ukuta wa udhurungi.

Kuna ukuta wa mawe, kuna mlango, kuna kitu cheupe ambacho kinaonekana kwa umbali. Mlango umefungwa na milango ya ukuta yote ni safi. Kuna kitu ambacho kiko chini ya hii ambacho ni mbao na kuna kitu ingine nyeusi .

Watu wawili ambao wanakimbia. Mmoja akiwa amevalia sare ya juu ambayo iko ya kijani na suruali nyeusi. Mwingine kando yake akiwa amevalia nguo nyeusi. Wote wakiwa wameinua miguu yao juu, wamesimamia mguu moja na wako wanakimbia.

Nyumba mrefu inaonekana shule, iko na madirisha na mamilango mingi, imejengwa na kuna maua ambazo zimejengwa mbele ya hii nyumba, kuna nyasi, kuna nyumba ingine ambayo inaonekana kwa umbali, na kuna mawingu.